Watu wengi wamekusanyika katika uwanja wa michezo kwa tukio kubwa la kijamii au michezo. Mandhari ya furaha na msisimuko inaonekana huku bango la NYAYO NATIONAL likiwa nyuma likiashiria sehemu ya tukio hilo maalum. Wengine wamevalia mavazi ya kawaida na wanashiriki tukio kwa shauku.

Mtu aliyevaa koti la huduma anampa kadi mtu aliye na shati la jeki na taulo begani huku mwingine akishuhudia. Wako ndani ya sehemu ya utawala au huduma wakifanya shughuli ya udhibithishaji au usajili.

Kipeperushi hiki kinahamasisha wananchi kushiriki kwenye The Judiciary Dialogue Day mnamo ijumaa, tarehe thelathini na moja januari, mwaka wa elfu mbili na ishirini tano kuanzia saa tano asubuhi. Tukio hili linafanyika katika vituo vyote vya mahakama nchini ili kujadili mchakato wa kimahakama.

Dawati la taarifa lililoandikwa information desk linaonyesha huduma za kisasa katika kituo cha kutoa msaada kwa umma. Watu wawili wameketi nyuma ya dawati lenye nembo ya Huduma Kenya huku sehemu kubwa ya ukumbi ikiwa na viti na vituo vya kazi vilivyo wazi. Jengo lina mwangaza mzuri na paa mwenye muinuko likiashiria mazingira yaliyopangwa kwa ufanisi na urahisi kwa wageni wanaohitaji msaada au maelekezo.

Kipeperushi cha Nairobi International Trade Fair, kinaonyesha ushiriki mpana wa jamii tukio hilo. Kutoka kwa wanafunzi, hadi wanajeshi. Nembo ya idara ya mahakama ya Kenya inaonekana juu, ikibainisha ushirika wa taasisi rasmi. Mandhari ya kipeperushi inaonyesha muingiliano kati ya sekta mbalimbali, na wageni kwenye masbunda ya maonyesho.

Afisa wa mahakama amevalia joho rasmi la kihistoria huku akisindikizwa na mtu aliyevalia suti ya heshima. Wanapita ndani ya jengo yenye nguzo na madirisha makubwa wakielekea eneo rasmi. Mazingira yanasisitiza hali na heshima ya taasisi ya mahakama.

Wachezaji kumi na mmoja wamepiga picha ya pamoja kwenye uwanja wa nyasi wakiwa wamevalia na sare za kijani na nyeupe zenye nembo ya Chapa Dimba. Kipa amevaa sare ya samawati na viatu vya rangi ya machungwa na maanthari ya nyuma ina miti na watu wengine ikiashiria tukio la michezo au mashindani.

Hafla rasmi ya uzinduzi wa mahakama imefanyika. Watu watatu wakiwa wameketi jukwaani kwenye viti vya kifahari, meza zao zina chupa za maji na nyuma kuna bango yenye maandishi makubwa ya Launch of Law courts. Bendera na feni pia zinaonekana, zikiongeza uzito wa tukio hilo la kisheria.

Hii ni hafla ya kuwapokea mawakili wapya , ambapo mmoja ana apa mbele ya hadhara ya viombo vya habari akiwa amevalia joho jeusi na wigi jeupe ,wengine wamekusanyika kwa picha ya pamoja wakiwa kwenye mavazi rasmi ya kitaaluma ishara ya kuanza safari yao sheria kwa kishindo.

Watu wengi wamekusanyika nje baadhi wakiwa na vesti za kung'aa na wengine wakibeba mabango. Bango kubwa lenye maandishi ya alhazizia f c yanaonekana katika hiyo kundi. Tukio laonekana kuwa la kijamii wa michezo.

Mlango wa ofisi ya pasipoti umeandikwa Department Of Immigration Services Passport Control Ofice . Watu watano wamesimama nje akiwemo mmoja aliyevalia sare za kijeshi. Jengo lina paa jekundu na matangazo ya saa za kazi pembeni.

Hafla rasmi imefanyika. Watu mashuhuri wakiwa wamevaa mavazi ya heshima. Kuna meza yenye kifaa cha sherehe na kipaza sauti ishara ya tukio muhimu. Umati wa watu umejumuika kushuhudia tukio hili la kihistoria.

Mtu amesimama huku akiandika kwenye karatasi wakati mwenzake ameketi na kuonyesha mahali pa kuandika. Meza ina kompyuta mpakato, kitabu, daftari na vikombe viwili. Mazingira haya yanaashiria shughuli rasmi kama usajili au mahojiano.

Umati wa watu kwenye uwanja wa michezo umejaa furaha na shangwe wakiwa wamebeba bendera za kenya na nyingine za rangi nyekundu nyeusi na nyeupe . Wamevalia mavazi ya rangi tofauti wakisherehekea tukio la kijami au michezo kwa msisimko mkubwa

Ofisa wa HUDUMA center anachukua alama za vidole za mwanamke aliyevalia kofia na shati nyekundu, Mazingira ni ya ofisi rasmi yenya maandishi ya kijani ukutani. Shughuli hii ni sehemu ya utambuzi ya kibayometria .

Mwamba kubwa umejengwa kutoka muundo wa zege likielekezwa juu ya mfereji kwa maji likionyesha mfumo wa msimamizi wa maji au umwakiliaji. Mazingira wa kijani na ua wa wani unaonekana nyuma. Ikiashiria mpangilio wa mazingira kilimo au muundo mbinu ya maji.

Watu kadhaa wameketi kwenye eneo la kusubiri huenda ni benki au ofisi ya huduma. Mtu aliyevalia suti ya rangi ya mwangaza anasimama mbele yao akizungumza. Walioketi wamevalia sare za giza na skafu nyekundu wakionekana kuwa sehemu ya kikundi au shirika.

Mzungumzaji amesimama kwenye jukwaa, akiutubia kuhusu mabadiliko ya kijamii kupitia haki, mavazi yake ya kitamaduni na mikufu ya rangi huonyesha utambulisho wa kikiafrika, mabango ya nyuma yanasisitiza ujumbe wa haki na nembo ya jamhuri ya Kenya.

Mchezaji aliye vaa jezi ya samawati na nyeupe ana chambua mpira huku mchezaji wajezi ya njano akijaribu kumzuia wako uwanjani wakicheza mechi ya mpira wamigu mbele ya watazamaji, bango la betika lina onekana nyuma.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu waliovaa jezi zilizoandikwa KDF. Wamesimama pamoja uwanjani kabla ya mechi. Jezi zao ni nyeupe zenye mapambo mekundu, huku moja ikiwa na jezi ya kijivu yenye namba 20, nyuma kuna uwanja wa nyasi na majengo ya michezo.

Mtu anachukua kiapo mbele ya hadhira katika hafla rasmi ya kitaifa. Wengine waliovaa mavazi ya heshima wamesimama karibu. Mmoja akiwa na kitabu na mwingine na jalada. Tukio linaonekana kuwa la kisasa au la mahakama.

Tanki kubwa la maji la rangi nyeusi limeinuliwa juu la jukwaa la chuma likiwa na ngazi ya kupanda upande mmoja. Muundo huu wa mviringo wenye miraba ya mlalo na sehemu ya juu iliyochongoka hutumika kuhifadhi maji kwa ajili ya kusambazwa kwa shinikizo la kutosha.

Mashabiki wa timu ya Orlando wamevalia fulana nyeusi na nyeupe zenye maandishi ya Orlando, wakishangilia kwa hamasa katika uwanja uliofunikwa, baadhi wanashika vuvuzela na vifaa vingine vya kushangilia wakionyesha mshikamano na hali ya michezo.

Fomu ya maombi ya huduma mpya ya maji ya miwasco imeandaliwa kwenye kompyuta. Mwombaji anatakiwa kujaza taarifa binafsi kama jina, kitambulisho, anwani na nambari ya simu. Mfumo huu unarahisisha usajili wa wateja wapya.

Kundi la watu wameshika bango kubwa linalotangaza usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala chini ya katiba ya Kenya. Bango lina nembo ya taifa na ujumbe unaohimiza suluhisho linalotokana na wananchi wenyewe. Tukio linaonekana kuwa kampeni ya kuhamasisha usuluhishi nje ya mahakama.

Wafanyakazi wameketi, wakihudhuria mafunzo ya huduma, kwa wateja katika ofisi ya posta, mwezeshaji anasimama mbele ya kizungumza, huku banko la The Spirit of Huduma likionyesha maadili ya taasisi, mazingira ni rasmi na yenye nembo ya posta pay .

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wanahudumia wateja katika kituo cha utoaji wa vitambulisho. Mazingira ya ofisi yana kompyuta, viti vya wateja na mapambo ya mvuto za kijani. Kila mhudumu amevaa sare na barakoa.

Watu wameketi wakisubiri huduma katika ofisi ya uhamiaji wa Kenya, wakiwa na nyaraka mikononi. Kaunta za huduma zenye nambari na maandishi ya samawati, zinawahudumia wateja kupitia vioo. Mazingira ni safi na yenye mpangilio rasmi.

Watu watano wameketi ndani ya ofisi ya Huduma Kenya wakijadili jambo, kompyuta, mafaili na jalada jekundu lipo mezani, pazia ya samawati na mlango wa mbao zinaonekana nyuma.

Watu wameketi wakisubiri huduma katiaka kitio cha huduma centre afisa aliyevalia sare anapita katikati eneo hilo maadhari inaonyesha shughuli nyingi za utoaji wa huduma za serikali.

Watu wamesimama nyuma ya jukwaa lenye nembo ya ODM, wakiwa na kofia za rangi ya machungwa zenye maandishi ya ODM. Tukio linaonekana kuwa mkutano wa kisiasa au mkutano na waandishi wa habari.

Wachezaji wawili wa soka wapo uwanjani wakati wa mechi, mmoja amevaa sare ya samawati na nyeupe na mwingine amevaa jezi ya machungwa yenye mistari meusi, mchezaji aliyevalia machungwa anaonekana kuwa na maumivu na kushanga huku wenzake akitazama upande mwingine.

Hati rasmi ya tume ya huduma za mahakama inaeleza sera ya mafunzo kwa vitendo na uwanagenzi. Nembo ya Kenya na sanamu ya Lady Justice inaangazia uzito wa taasisi, tarehe ya kutolewa ni Mei twenty three twenty twenty three .

Watu wawili wanahudumu katika kaunta ya ofisi rasmi. Mmoja akitumia computer na mwingine akipanga nyaraka. Vifurushi na fomu zilizo na picha vinashiria shughuli za usajili au maombi ya huduma. Mazingira yanafanana na ofisi ya serikali au kituo cha huduma kwa wateja.

Watu wawili waliovaa rasmi wanashikilia nyaraka za mpango, mikakati ya idara. Jalada la kijani lina maandishi ya the judiciary strategic plan 2019 to 2023 . Tukio linaonekana kuwa la kitaalamu au kutangaza mpango rasmi.

Mwanariadha aliyevalia sare ya kijani na namba ya Maina, anatua kwenye mchanga kwa nguvu katika mashindano ya kuruka mbali, mchanga unaruka juu ukionyesha kasi na uzito wa mwili. Nyuma kuna mwanariadha mwingine na viti vya uwanjani.

Kijana aliyejipaka rangi ya bendera ya Kenya usoni amevaa fulana ya Virgin Atlantic na beji ya jina akishikilia kopo mkononi. Wengine waliovaa fulana nyekundu na njano wamesimama karibu wakishiriki tukio la kijamii au sherehe.

Watu kadhaa wameketi mezani wakijaza fomu za kaya zenye taarifa kama jina, jinsia, hali ya ndoa na kazi. Mazingira ni ya kawaida, huenda ni ya nje au banda la muda, zana kama kalamu na stima zipo mezani kusaidia kazi ya usajili.